Daktari huyu wa watoto anamfuatilia mtoto huyu kwa uangalifu kabisa ili kuweza kutambua ukuwaji wake na kuhakikisha wazazi wake wakifuata miongozo ya afya kwa uangalifu.